Kifungashio ama chombo maalum kilichochapishwa maneno yasomekayo "umuravumba" na kuchorwa picha mfano wa mazao ama mimea, ikiashiria kuwa ni kifungashio ama chombo kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya matumizi ya asili kwa kutibu magonjwa ya aina tofauti.